Katika darasa hili, kuna watoto wa kiume na wa kike. Wanaonekana wengine wamesimama, wengine wameketi kila mmoja akitumia tarakilishi yake.

Katika chumba hiki, kuna bodi ya kijani, kamera, meza iliyowekelewa kitabu na kalamu na mwanamke anayetumia tarakilishi huku anaangalia kwenye kamera.

Kwenye chumba hiki, wasichana hawa wameketi kwenye meza moja kila mmoja akiwa na tarakilishi yake huku wanaangalia kwenye televisheni wakiandika.

Katika chumba hiki kuna meza ya kahawia iliyowekelewa simu, vitabu, kalamu na tarakilishi ambayo mwanadada huyu anaangalia uku akiandika.

Katika chumba hiki pana madirisha makubwa yanayoleta mwangaza ndani. Pia kuna mtoto aliyeketi kwenye kiti huku anaandika akishikilia kalamu na kuangalia taralkilishi yake.

Katika chumba hiki, kuna viti vya rangi ya kahawia, na kabati, na msichana aliyeketi chini akiandika kwenye kitabu chake, huku anaangalia tarakilishi.

Katika chumba hiki, wanatumia tarakilishi, ambapo inatumika kwa, kama kompyuta kwa kuangalia vitu kwenye mitandao, kufanya kazi, na mengine mengi.

Katika chumba hiki, kuna meza iliyoekelewa vitabu, na msichana anayeandika, huku anasikiza kitu na kutabasamu, tarakilishi mkononi mwake.

Katika chumba hiki, mtoto huyu ameketi chini huku anaangalia na kufanya mambo kwenye tarakilishi yake. Pia kuna kalamu, vitabu na vinginevyo mezani.

Katika chumba hiki, kuna madirisha makubwa yanayoleta mwangaza mwingi, kuna ua linalosimama kando, meza iliyowekelewa tarakilishi, na mwanaume anayeandika kwenye kitabu.

Katika darasa hili, ambapo kuna picha la maandishi aina mbalimbali kwenye kuta. Kuna wanafunzi wa kike na wa kiume ambao wanatumia tarakilishi na simu za mkononi.

Katika chumba hiki kuna meza iliyowekelewa maua na kijana aliyeketi akiangalia tarakilishi yake huku akiongelesha mtu kwenye tarakilishi.

Katika chumba hiki, pana madirisha yanayoleta mwangaza mwingi. Pia kuna mwanamke aliyeketi chini akiangalia tarakilishi yake la kopmyuta huku anaongea na watu kwenye

Katika chumba hiki pana dirisha kubwa inayoleta mwangaza mwingi. Kuna kalamu mezani pia kuna msichana aliye kalia kiti huku anaandika na kuangalia tarakilishi yake.

Katika chumba hiki kuna meza kubwa ya kahawia ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa. Kila mmoja ameshika simu, kitabu, au tarakilishi yake.

Kwenye chumba hiki wanafunzi hawa wanaonekana wameketi kwenye meza, kila mmoja wao akitumia tarakilishi yake huku wakiangalia na kutabasamu.

Kwenye chumba hiki, kuna meza iliyowekelewa kahawa, vitabu, kalamu na mtu anayetumia tarakilishi huku mwingine yupo kwenye simu yake.

Katika chumba hiki ambapo ni darasani pana dirisha linalo leta mwangaza mwingi. Pia kuna meza mbali mbali zilizo wekelewa tarakilishi huku mtoto mmoja anatumia yake.

Katika chumba hiki chenye madirisha makubwa msichana huyu ameketi kwenye meza huku anandika kwenye kitabu chake ambapo pia ana tarakilishi mbele yake.

Katika chumba hiki, kuna dirisha linaloleta mwangaza mwingi. Pia kuna msichana aliyeketi chini kwenye meza hii akiangalia tarakilishi yake huku anainua mikono.

Katika darasa hili kuna mwanafunzi aliye simama na wengine wameketi kando ya walimu wao huku wakionyeshelewa kitu kwenye tarakilishi ya mwalimu.

Katika nyumba hii kuna msichana aliyeketi kwenye kochi huku anaadika juu ya meza akiangalia tarakilishi yake ambapo pia kuna kalamu, vitabu na makaratasi juu ya meza.

Katika darasa hili lenye picha na bodi nyeusi, wanafunzi watatu wameketi kwenye meza, huku wakiangalia simu hii ambayo wanasoma nayo.

Katika chumba hiki, kuna meza iliyowekelewa vitabu, kalamu, kikokotoo na mwanadada anayetumia tarakilishi yake kusomea.

Kwenye chumba hiki, kuna tarakilishi mbili, meza, vitabu na watu wanaoonekana wakinong'onezana kuhusu mambo wanayoongea.

Kwenye chumba hiki kunayo dirisha ambayo inaleta mwangaza mwingi chumbani humu. Pia kuna kabati na meza iliyowekelewa kitabu, simu na kijana anayetumia tarakilishi hii.

Kwenye chumba hiki, kuna mimea ya kijani inayopendeza sana. Kwenye meza kuna kikombe, simu na wanaume wawili walioshikilia kalamu wakinong'onezana kuhusu tarakilishi hiyo.

Katika chumba hiki kuna madirisha makubwa yanayoleta mwangaza. Pia kuna kikombe cha maji, kuna tarakilishi na karatasi, na mwanamke aliyeketi chini akitabasamu.

Katika chumba hiki, kuna picha, meza, simu ya rununu, na mwanadada aliyekalia kiti, akiitumia tarakilishi yake. Wanatabasamu.

Katika chumba hiki, kuna kochi la rangi ya kahawia na mito ya rangi ya machungwa. Pia kuna meza, vitabu, taa, kalamu, tarakilishi, na mwanadada anayeangalia tarakilishi hiyo.

Katika chumba hiki, kuna meza ya kahawia iliyoekelewa vitabu, kalamu, kikombe na msichana anaeyeangalia tarakilishi Yake huku ameshikilia simu mkononi.

Katika darasa hili, kuna mwalimu na wanafunzi wa kiume na kike. Pia kuna tarakilishi nyingi, vitabu, kalamu, meza, viti na picha mbalimbali.

Katika chumba hiki, kuna meza iliyowekelewa tarakilishi, kitabu, kalamu, kifutio na mmea wa unyevu.

Kwenye chumba hiki, kuna maua ya kijani yanayopendeza sana. Kwenye meza, kuna kikombe, mwanadada anayetumia tarakilishi , na kijana anayeongea na simu, kalamu mdomoni.

Katika chumba hiki, wanafunzi hawa wamekaa kila mtu kwenye tarakilishi yake, wakijifunza jinsi ya kuitumia na kuielewa kwa makini.

Kwenye meza hii yenye rangi ya kahawia kuna glasi, vikapu viwili, kitabu, tarakilishi na msichana anayeangalia tarakilishi.

Kwenye chumba hiki kuna picha aina mbalimbali na msichana aliyekaa kwenye kiti mbele ya meza na tarakilishi yake, anaonekana kuwa na kalamu na karatasi.

Shule hii ina watoto ambao wamevaa nguo za samawati. Wasichana hawa watatu wameshikilia tarakilishi na mmoja wao anaonekana akionyesha kwa kidole kwenye tarakilishi.

Kwenye meza hii, kuna miwani, maua ya kijani kibichi yanayopendeza, kikombe cha chai, kitabu, kalamu, simu na tarakilishi.

Katika chumba hiki, pana dirisha lenye pazia ya kijani na maua. Pia kuna kitanda kimoja na kitanda kingine cha ghorofa ambapo wanafunzi hulala hapa.

Mahali hapa ni maktaba. Unaweza kupata vitabu vya aina zote na vya watoto wa umri wowote. Hapa watoto wameketi chini, kila mmoja wao akisoma na kuandika.

Mahali hapa ni maktaba, unaweza kupata vitabu vya aina yoyote na vya watoto, umri wa miaka yote. Hapa watoto wameketi chini kila mmoja akisoma na kuandika.

Katika chumba hiki, pana pazia la kahawia, ambapo pia kuna makabati wanaotumia wanafunzi, wanaokaa kwenye chumba hiki, kilicho na vitanda viwili.

Mahala hapa ambapo panakaa domu ya watoto ya kulala pana vitanda vyengi vya ghorofa ambavyo vimetengenezwa na vinakaa vizuri sana.

Chumba hili, ambalo ni la ghorofa moja lina rangi ya samawati na manjano. Pia nyumba hizi zinapendeza na zinakaa za kukodesha.

Katika chumba hiki cha wanafunzi cha kulalia, pana vitanda vitatu vya ghorofa na kila mtoto hulala pekeake kwenye kila kitanda. Pia wanatumia bafuni la choo hii wote kwa pamoja.

Katika chumba hiki, kuna kiti, meza, sanduku la nguo, kitanda kilicho tandikwa, choo, na bafu iliyomo ndani.

Katika chumba hiki, kuna kitanda cha ghorofa pia kuna kabati lililogawanywa sehemu mbili za wanafunzi kusomea walipo ndani ya chumba hiki.

Katika chumba hiki kuna dirisha iliyo na paa na rangi nyeupe. Kuna meza, kiti, kitanda kilichowekelewa vitu vya mahitaji.

Katika shule hiii kuna kiwanja kikubwa chenye nyasi za kijani kibichi ambapo wanafunzi hawa wanaonekana kucheza na kujivinjari huku wakicheza mpira wa soka.

Katika chumba hiki, kuna mkeka mwekundu ambapo pia watu wamekusanyika kwenye mkutano huu huku wanamsikiza aliyesimama, wote wakiangalia televisheni.

Chumba hiki kina madirisha makubwa yenye kuleta mwangaza mwingi darasani humo. Pia kuna makabati yenye rangi ya samawati na meza zinazoonekana za wanafunzi.

Katika chumba hiki kuna dirisha ndogo, kitanda kilichotandikwa vizuri, meza na kiti, taa ya kusoma na jokofu ndogo ya rangi nyeupe.

Mahala hapa ambapo panakaa maktaba pana vitabu aina mbalimbali vya watoto umri wote. Watoto hao wanaonekana wameketi kwenye meza hizi wakisoma na kuandika.

Katika darasa hili lenye sakafu ya kijani kibichi kuna meza za wanafunzi ya rangi ya samawati na kahawia ambazo zimepangwa kwa mpangilio mzuri unaopendeza.

Katika darasa hili, kuna picha za kupendeza kwenye kuta. Pia kuna meza za rangi ya kijani na viti vya rangi ya samawati, nyekundu na manjano pia.

Katika shule hii, kuna uwanja na mahala pa kuchezea mpira wa kikapu ambapo wanafunzi wanaonekana kujifichali huku wakishangiliwa na wenzao.

Mahala hapa pana miti na maua ya kupendeza. Pia pana jumba la ghorofa moja la rangi ya kijivu na njano ambapo wanafunzi wanaonekana waki ingia.

Mahali hapa ambapo panakaa dorm pana vitanda vitatu vya gorofa, ambapo kila mtoto huhitajika kulala peke yake kwenye kila kitanda. Pia wanatumia bafu na choo kwa pamoja wote.

Mahali hapa ambapo panakaa maktaba, pana vitabu aina mbalimbali vya watoto wenye umri wa miaka aina mbalimbali. Watoto hawa huchukua vitabu na kuviregesha baada ya muda kidogo.

Katika chumba hiki ambapo panaonekana kuwa ni darasani pana meza na viti vyenye rangi za kupendeza ambazo ni kijani, manjano, nyekundu, samawati na kadhalika.

Katika chumba hiki, pana mapazia ya kupendeza, pia pana vitanda viwili vya ghorofa, ambapo wanafunzi hawa hulala, hua, huelewana, na kupendana.

Katika chumba hiki, kumepangwa kwenye meza, tarakilishi mbilimbili, ambazo zinapendeza na zitatumika katika darasa hili.

Katika chumba hiki chenye madirisha makubwa yenye kuleta mwangaza mwingi darasani, pameketi watu, wanawake kwa wanaume, huku wakisikiza na kuzingatia wanavyoambiwa.

Katika darasa hili, pana madirisha yenye kuleta mwangaza mwingi darasani. Pia kuna picha kwenye kuta zinazopendeza na viti vya wanafunzi hawa vyenye rangi ya kahawia.

Katika chumba hiki kuna madirisha makubwa yanyoleta mwangaza mingi ambapo kuna viti vya wanafunzi vya rangi ya kijivu ambavyo huwa wana vitumia wakati wanaosoma.

Katika holi yenye kuta zenye rangi ya kahawia, pana viti vya rangi ya samawati vilivyopangwa kwa utaratibu wanafunzi na watu wanapokuja kuhudhuria mikutano hapa.

Katika chumba hiki, kuna madirisha makubwa yanayoleta mwangaza mwingi . Kuna mapazia mekundu, kuna viyoyozi , viti, meza na kadhalika.

Mahala hapa ambapo kuna bwiwi la kuogelea, panaonekana pana watu wengi walioshuhudia mashindano ya wanafunzi hawa wanaoogelea.

Katika chumba hiki, kuna pazia la rangi nyeupe na vitanda viwili vya ghorofa ambavyo vimetandikwa vizuri na wanafunzi watatu wamekaa kila mtu kwenye kitanda chake.

Katika darasa hili ambalo ni la rangi ya manjano. Kuna viti vingi vya wanafuzi ambavyo ni vya rangi ya kahawia na wanafuzi wanaweza kuketi kwa wingi.

Katika chumba hiki kina picha tatu zinazopendeza. Kuna vitanda vitatu ambavyo vimefunikwa kwa shiti ya rangi ya kijani kila kitanda kiko na neti Yake na taa kando Yake.

Chumba hiki cha wanafunzi cha malazi kina vitanda vitatu . Vitanda hivi ni vya aina ya ghorofa kumaanisha ni viwili viwili. Pia kuna kiti na vitanda hivi vimentandikwa na ni visafi.

Kwenye mlango huu mkuu kuna jumba la wanawake linaloitwa executive .Hapa ni mahali ambapo wanawake ama wanadada wanaisoma wanaweza kulala na kula kila siku.

Kwenye shule hii yenye rangi tofauti kama nyekundu na samawati, kuna kiwanja kikubwa ambapo vijana Wawili wamevaa shati za nyekundu na wanachezea soka.

Kwenye chumba hiki, kuna chakula cha aina mbalimbali na vipochopocho vinavyonukia. Vijana hawa wameketi mezani, huku wakijipatia kula kila mtu kwenye sahani yake.

Mahala hapa, ambapo ni pa vifaa vya maabara, pana wanadada wawili ambao wanaongozwa na mwalimu wao kufanya ufumbuzi wa vitu vya kisayansi.

Wanafunzi hawa wanaosoma kwenye shule hii ya sekondari, wanaonekana wenye furaha tele kwenye kuhitimu na kupewa vyeo vyao wanavyovistahili.

Katika chumba hiki, kuna madirisha yenye mwangaza, na pia wanafunzi wenye mahitaji maalum, ambao kila mmoja wao, ameketi chini, akitumia tarakilishi yake.

Katika darasa hili lenye michoro na vitu vya kupendeza, pana watoto wawili wa kike ambao wameketi kwenye meza huku wanacheza pamoja.

Katika chumba hiki kuna kitanda, makabati, meza na mtoto mwenye mahitaji maalum anatucheza na kuchora, na mama yake.

Mtoto huyu, mwenye mahitaji maalumu, anaonekana akipiga rangi mbao hizi. Huku akifurahia na wenzake wakiwa wamemzingira, wakifurahia naye.

Katika bwawa hili la kuogelea, kuna watoto wa mahitaji maalum ambao wanaonekana wenye furaha sana wakiwa na mwalimu wao anayewafunza kuogelea.

Katika chumba hiki, pana midoli ya kupendeza na yenye rangi aina mbalimbali, pia kuna mtoto mwenye mahitaji maalum, aliyeketi kwenye meza, akicheza.

Katika chumba hiki, kuta zimerembeshwa kweli kweli. Pia kuna wanafunzi walioketi kwenye meza, huku wakiwa na mwalimu wao anaowafunza jinsi ya kutengeneza mapambo hayo.

Katika chumba hiki kuna tarakilishi iliyowekelewa mezani pia kuna vifaa vya mbao vinavyotengenezwa na mtoto huyu mwenye mahitaji maalum huku wakiwa na mwalimu wake.

Katika chumba hiki yenye madirisha makubwa na ya kupendeza, kuna mwanafunzi mwenye mahitaji maalum aliye keti chini huku mwalimu wake anatabasamu akimfunza.

Katika darasa hili, pana bodi nyeusi, mwalimu, na watoto wa mahitaji maalumu, waliokalia meza zao zenye rangi ya kahawia, huku wanamsikiliza mwalimu wao.

Katika chumba hiki, kuna mtoto aliyeketi huku ana kitabu mezani. Hii ni braili ambayo inatumiwa na watu wasio na uwezo wa kuona na huwasaidia kwa kusoma.

Braili ni aina ya vitabu au mfumo wa kusoma ya watu wenye mahitaji maalum ambao hawana uwezo wa kuona. Njia hii inawasaidia sana.

Katika darasa hili kuna mapambo na michoro zenye kupendeza na za rangj nyingi sana. Watoto hawa wenye maitaji maalum wanaonekana wakifurahia huku wanasomeshwa na mwalimu wao.

Katika darasa hili, kuna picha za kupendeza zilizo ukutani. Pia kuna wanafunzi, wasichana na wavulana, wenye mahitaji ya spesheli wanaosoma na kufurahia.

Katika chumba hiki, ambapo ni darasani, kuna makabati, meza, viti, bodi nyeupe, na watoto wenye mahitaji maalumu, wanaofunzwa.

Katika chumba hiki yenye rangi ya kahawia panaonekana kuwa maktaba ambapo pana vitabu aina mbalimbali. Msichana huyu mwenye mahitaji maalum anatabasamu akichagua kitabu chake.

Katika chumba hiki, kuna dirisha kubwa linaloleta mwangaza chumbani. Pia kuna mapambo na vitu vya kuchezea vya watoto ambapo mtoto huyu anaelekezwa na mhudumu wake kutembea.

Katika chumba hiki, kilicho na rangi na michoro ya kupendeza, kuna watoto wawili ambao wanacheza, huku mwalimu wao anatabasamu na wao.

Katika chumba hiki ambapo pamepakwa rangi nyeupe ,kuna mti, kabati ndogo, kochi na mtu aliyeketi, huku anamfunza mtoto huyu mwenye mahitaji maalum.

Katika chumba hiki, mwanafunzi huyu mwenye mahitajii maalum, anaonekana mwenye furaha, huku akisaidiwa na walimu wake, kuchora vitu vinavyopendeza.

Katika chumba hiki mtoto huyu mwenye mahitaji maalum amekalia kiti cha kijani huku akimwongelesha mwalimu wake anayemsikiliza na kutabasamu pamoja naye.

Katika darasa hili, kuna viti, tarakilishi, pia kuna wanafunzi, walioketi chini, wakiangalia tarakilishi, huku mwalimu wao akiwasaidia.

Katika chumba hiki kuna mapazia yenye rangi ya kahawia ,kabati lenye vitabu na mtoto na mama walio keti mezani wakicheza na vitu vyenye rangi ya kupendeza sana.

Kwenye chumba hiki, kuna picha yenye mvuto mzuri na yenye rangi ya kupendeza ukutani. Pia kuna watoto wenye mahitaji maalum ambao wameketi kwenye meza huku wanafunzwa na mwalimu wao.

Katika chumba hiki, kuna taa zenye rangi ya chungwa zinazopendeza. Pia kuna meza iliyowekelewa vitabu, ua, na mtoto mwenye mahitaji maalumu, anayecheza na mwalimu wake.

Katika darasa hili kuna picha na maua yenye kupendeza. Pia kuna watoto wa kike kwa wanaume waliona mahitaji maalum ambao wameketi chini na kusikiliza mwalimu wao.

Katika chumba hiki kuna vitu vingi sana vya watoto vya kuchezea vyenye rangi za kupendeza kama manjano, chungwa, nyekundu, kijani na samawati. Mtoto huyo mwenye mahitaji maalum anafurahia sana.

Katika darasa hili kuna bodi nyeusi lililoandikiwa na pia kuna wanafunzi wawili wenye mahitaji maalum walioketi juu ya meza hizi huku wakizungumza.

Katika chumba hiki, ambapo panaonekana kuwa darasani, pana meza mbili walipoketi watu wawili wawili na hawa ni watoto walio na mahitaji maalum, wakionekana kujaribu kuandika.

Mahali hapa ambapo ni darasani mtoto anaonekana ameketi chini kwenye kiti cha rangi nyeupe huku akishikilia vitu vyake vya kucheza ambapo wananong'ezana na mwalimu.

Katika chumba hiki ambapo ni darasani kuna vitu vingi vya watoto vya kuchezea venye rangi ya kupendeza. Pia kuna mtoto mwenye mahitaji maalum anayeongea na mwalimu wake.

Katika chumba hiki kuna vitu aina vingi vyenye rangi za kupendeza. Mwalimu huyo anaonekana akimchezesha mtoto huyo mwenye mahitaji maalum akiwa ametabasamu.

Mahala hapa, ambapo ni maktaba ya vitabu, unaweza kupata vitabu aina mbali mbali. Pia kuna mwanafunzi mwenye mahitaji maalumu, anayeshikilia kitabu chake.

Katika darasa hili, wanafunzi wawili wenye mahitaji maalum wanatumia kitabu hiki kinachoitwa braille ambacho kinawasaidia watu wasio na uwezo wa kuona kusoma.

Braille ni aina ya kusoma kwa watu wasio na uwezo wa kuona. Mfumo huu huwasaidia kwa kuhisi na kushika ili kuelewa wanavyovisoma.

Katika chumba hiki ambapo ni darasa la watoto wenye mahitaji maalum. Kuna wanafunzi ambao wanainua mkono huku wakitabasamu.

Hii ni braili na itatumika na watu wasioweza na uweza wa kuona. Wanaitumia kwa kujua vitu vilivyo andikwa kama njia ya kusoma na kutambua mambo mengine.

Katika chumba hiki kuna watoto walio valia sare za samawati na kahawia ambao wana mahitaji maalum uku wanapiga picha wakiwa wamefurahi na kutabasamu sana.

Katika chumba hiki pana dirisha kubwa linaloleta mwangaza mwingi chumbani. Pia kuna maua, biskuti kwenye meza, kitabu na kalamu, na msichana anayetumia mikono yake kuashiria huku akiangalia tarakilishi yake.

Katika darasa hili, lenye meza zenye rangi za kijivu na viti vyeupe, kuna wanafunzi wasichana kwa wanawake, wanaoketi wakimsikiliza mwalimu wao, aliye na mahitaji maalumu.

Katika jumba hili, ambapo pana rangi ya kahawia, mtoto mwenye mahitaji maalum ameketi kwenye sofa huku anaangalia kitabu chake kando ya mwalimu wake.

Katika maktaba hii watu wanaeza kupata vitabu aina mbalimbali na watoto hawa vijana na wasichana wameketi kwenye sakafu huku wanasomewa na mwalimu wao kitabu kimoja.

Kwenye chumba hiki, pana tarakilishi, viti, meza na mtoto mwenye mahitaji maalum ambaye ameketi na kuiangalia tarakilishi huku anatumia mguu wake.

kwanye darasa hili kuna dirisha Linaloleta mwangaza mwingi. Meza ya kivivu viti vya rangi rangi ya manjano na samawati pia kuna mtoto wa mahitaji maalum aliyeketi na ana kitabu chake hapo.

Katika chumba hiki kuna madirisha matatu yanayoleta mwangaza mwingi na kuna wanafunzi ama watoto wanaoonekana wenye mahitaji maalum ambao wamekaa na mwalimu wao wakicheza na kufurahia.

Kwenye chumba hiki kuna makabati yaliyo na vitabu vya kusoma, viti, taa kubwa, meza na kijana aliyeketi kwenye sofa akishikilia kitabu na kuangalia mbele.

Katika darasa hili, kuna picha nyingi zenye kupendeza kupendeza ukutani. Pia kuna wanafunzi na mwalimu anayemsaidia mtoto mwenye mahitaji maalumu.

Katika ofisi hii kuna makabati, meza viti vya rangi mbalimbali na watu watatu kila moja ameketi kwenye tarakilishi.

Kwenye chumba hiki chenye dirisha lenye mwangaza mwingi, kuna meza iliyo na vifaa vya watoto vya kuchezea; kuna kalamu na pia kuna mtoto mwenye mahitaji maalum aliyeketi kwenye Kiti.

Kwenye nyumba hii yenye rangi ya kahawia, mama huyu anaonekana akitengeneza vipochopocho wakiwa na mtoto wake mwenye ulemavu. Mtoto huyu amefurahia sana akitoa ulimi nje.

Kwenye nyumba hii kuna meza iliyowekelewa vitu aina mbalimbali vya kuchezea vilivyo na rangi nyingi. Mama huyu anaonekana akimchezesha mtoto wake aliye na ulemavu.